Uwanja wa shule kutokana na hiyo poli ya bendera. Itaonekana pia twaweza kuona tanki leusi la maji, maua ya rangi ya manjano, mimea ya kijani kibichi ikiwemo nyasi na miti.

Jengo refu na ghorofa ambalo twaweza sema ni darasa ama sehemu ya masomo. Kuna kibango hapo ambazo kinawaelekeza wageni kwamba wapitie afisini kwanza. Maua ya kijani kibichi inaonekana hapa kando.

Ratiba inayoonyesha siku za wiki ikiwemo: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, na Jumamosi imetundikwa kwenye ukuta. Ratiba hii imeandikwa kwa makaratasi meupe na wameeka hapo maua na maridadi mengine ikiwemo kipepeo.

Michoro katika kitabu cha watoto makini utaona kuna wanawake, watoto wanaofanya shughuli tofauti tofauti zinazohusiana na usafi. Kando pia kuna nguo na mavazi mengine ikiwemo jabali na kichana cha nywele.

Mwanaspoti wa mchezo wa kuogelea anaonekana yupo majini, mkononi mwake amevalia bangili ya bendera ya Kenya. Kuangalia vizuri kichwani amevalia kofia na maji yenyewe yanaonekana ya rangi ya samawati.

Kitabu kilicho rembeshwa na maua ya kijani kibichi na samawati na kuandikwa hapo jina ya English tu mwandishi wake ni Heinik Richards na kimeonekana kuwekwa juu ya meza ya rangi nyeupe na kushikwa kwa mkono.

Jengo la shughuli la kimasomo au ukipenda shule linaonekana imepakwa rangi za kuvutia. Naona rangi ya samawati kule juu tunaona ukuta umepakwa rangi nyeupe hapa chini kuna mimea ya nyasi pamoja na maua ya kijani kibichi.

Ukuta wa Shule ya Sacred Heart uliopakwa rangi nyeupe unaonekana mbele ya miti pamoja na jumba jingine la ghorofa. Mwanadamu wa jinsia ya kiume anaonekana akitembea huku akizungumza kwa simu. Mbele yake kuna kibao chenye maandishi na huko kando kuna barabara zilizozungukwa na nyasi.

Kipakatakilishi ambacho kimeekwa juu ya meza ya rangi nyeupe. Chombo hichi cha rangi nyeusi kinaonekana kimeunganishwa na waya hapo kando. Nyuma kuna ukuta wa rangi ya samawati.

Jengo la shule ya upili ya Tononoka. Tunaona ukuta umepakwa rangi nyeupe na chini yake umepakwa rangi ya samawati. Twawezaona pia watu wawili ambao wako kwenye matembezi yao, na pia nyuma ya ukuta huu tunaona mimea, miti ya matawi ya kijani kibichi.

Sehemu ya kusomea ama darasani ambapo tunaona kuna vifaa vya kukalia na vingine vya kuekelea vitabu, ambavyo vimepakwa vingine rangi nyeupe na vingine rangi ya brown . Chini hapo tunaona sakafu ambayo imetengenezwa kwa maridadi.

Jumba la kuvutia lenye muundo wa ghorofa ambalo ukuta wake umejengwa kwa mawe. Kando hapo tunaona nyasi na pia tunaona maua ya rangi ya kibichi ya rangi ya kijani kibichi na pia rangi nyekundu.

Geti ya kuingia shuleni iliyopakwa rangi samawati nyepesi, ambayo twaona ina maandiko yaliyoandikwa kwa wino mweusi, ambayo yanasema, Elimu Ndio Mali ya Moyoni.

Kitabu kilicho na michoro ya katuni ambacho twaweza sema ni cha watoto kimeandikwa maandishi 'Play Learn And Grow Together' yaani soma, cheza na ukue pamoja. Utaona pia mkono ambao umeshika pensili unaandika kwenye daftari hili.

Magari matatu ya uisafiri wa wasomi kutokana na ile rangi ya manjano yaliyopakwa na maandishi iliyoandikwa. Twaweza kunaona pia goli ya mchezo wa vikapu na pia mimea ambayo ni miti ina matawi ya kijani kibichi. Upande ule mwingine kuna ukuta uliopakwa rangi nyeupe

Vitabu vilivyopangwa katika sehemu hii imeandikwa hapo darasa la saba. Kando pia tunaona file na mambo mengine ambayo kwa wingi yanapatikana katika maktaba.

Mchezo wa watu ambao wana ulemavu. Tunaona mwanamke mwanaspoti ambaye amevalia shati jekundu na kaptula nyeusi, amekalia kiti cha walemavu. Mkononi ameshika mkuki ambapo anataka kurusha kando pia tunaona watoto, ambao twaweza sema ni mashabiki wa mchezo huu unaoendelea.

Daftari linalotumika kunukuu jinsi mwanafunzi anavyoendelea darasani au masomoni kwa jumla. Limechorwa michoro tofauti ikiwemo samaki, Kobe, na juu limeandikwa Grade Progress kumaanisha yaani maendelezo mazuri masomoni.